Eneo la chanjo labda katika kituo cha afya au eneo maalum la kampeni ya chanjo. Kuna mwanamke aliyevaa sare ya kiafya na barakoa ya bluu akionekana kama muuguzaji au mtaalamu wa afya. Ameshika bidhaa na anaonekana akimpa chanjo mtu aliyeketi.

Wodi ya hospitali au chumba cha wagonjwa mahututi ikionyesha wafanyikazi wa afya na wagonjwa, katikati kuna mfanyikazi wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga ikiwemo suti nyeupe barakoa na ngao ya uso.

Watu watatu wamesimama mbele ya hema kubwa nyeupe. Juu ya hema, kuna bango jeupe lenye maandishi meusi na manjano. Maandishi hayo yanasomeka health strike Kenya in partnership with ministry of health Trans Nzoia county .

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa sare au mavasi yanaoashiria taaluma ya afya wakiandamana barabarani wakiwa wameshika mabango, bango la kwanza lililo kuwa na jeupe na maandishi makubwa enye rangi tafauti ya Eyes ikiambatana na nebo mbali mbali ikiwemo ile ya world sight day .

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika labda kwa ajili ya mkutano au kikao cha elimu ya jamii. Mbele kabisa kuna mtu aliyepigwa kutoka nyuma akionyesha mgongo wake. Amevaa shati la bluu lenye maandishi, community health worker, yaliyooneka wazi nyuma ya shati.

Mwanaume akisafisha meno yake akitumia mswaki wa asili unaonekana kama kijiti chenye rangi ya kijani kahawia. Kijiti hicho kimeingizwa mdomoni mwake na meno yake meupe yanatabasamu kidogo.

Mdomo wa daktari ambaye amevaa glavu za buluu na anashika kifaa cha meno karibu na mdomo wazi wa mgonjwa. Mgonjwa anaonekana kuwa mwanaume na tunaweza kuona meno yake meupe ndani ya mdomo.

Sehemu ya chini ya uso wa mtu ikionyesha mdomo na kidevu inaonyesha tabasamu nzuri lenye meno meupe na safi. Midomo imepakwa lipstick ya rangi ya kahawia au zambarau iliyokolea inayong'aa kidogo.

Mikono miwili iliyovalia glavu za rangi ya pink .Mikono hio inashika vifaa viwili vinavyotumika katika matibabu ya meno au uchunguzi wa afya ya akili. Mkono wa juu unashika spana ya metal ambayo kwa kawaida hutumiwa kushika vitu vidogo.

Wataalamu wawili wa afya ambao wanaonekana kuwa madaktari wa meno au wataalamu wa upasuaji wa mdomo wakiwa wanamhudumia mgonjwa. Wote wawili wamevaa nguo za upasuaji za bluu, glovu za bluu na kofia za upasuaji ili kudumisha usafi na kuzuia maambukizi.

Uso wa mtu akicheka kwa furaha macho ya mtu huyo amefumba kutoka na kicheko kikali na kuna mikunjo karibu na macho na pua ikionyesha hisia kali za furaha. Mdomo umefunguka ukionyesha meno meupe na safi, ngozi inaonekana kua na rangi nyeusi.

Kundi la watu katika mazingira ya kijiji labda wakishiriki katika programu ya msaada wa utafiti, kuna mwanamke mzee mwenye tabasamu amevaa nguo za kitamaduni, zenye rangi nyingi na shanga nyingi sjingoni.

Eneo lililoathiriwa na janga fulani labda mafuriko au maporomoko ya ardhi kutokana na kuonekana kwa vifusi vya udongo na nyumba zilizobomoka. Kuna nyumba ndogo ya saruji iliyosimama juu ya vifusi vya pasa nafasi vilivyoporomoka. Juu ya nyumba hio kuna mtu mmoja amesimama akitazama chini.

Hali ya mafuriko barabarani, barabara imefunikwa na maji mengi na magari pamoja na watu wanajitahidi kupita katika sehemu ya mbele kuna mtu alivaa sare ya kuzima moto akisimama karibu na pikipiki ya magurudumu matatu.

Eneo lililokumbwa na maafa labda mafuriko makubwa ambapo maji mengi ya kahawia yamefurika. Kila kitu na miundo mingi imeharibika au kuporomoka, kuna watu wawili waliovalia fulana za kuokoa maisha wakijaribu kusaidia.

Wanaume wawili wote wakiwa wamevaa barakoa za uso wakifichua bango au mbao la ukumbusho kwenye ukuta wa jengo la mbao. Hali hii inaashiria hafla ya uzinduzi au kufungua rasmi kitu fulani.

Watu wakipitia maji mengi ya mafuriko ambayo yanaonekana kuwa na rangi ya udongo au tope. Inaonekana kuwa hali ya hatari au janga la ardhi . Kundi la watu linaonekana likitembea kwa shina ndani ya maji yanayowafikia hadi kiunoni au kifuani.

Mikono ya mtu ikimwaga sabuni ya maji kutoka kwenye chupa ya kijani kibichi yenye mbavu moja kwa moja kwenye kiganja cha mkono wake mwingine. Sabuni hii inaonekana kuwa na rangi ya kijaniiliyokauka na inatiririka vizuri chini ya mikono.

Mfumo wa ikolojia wa matumbao, maji yanaonekana kuwa safi na ya buluu iliyokolea yakipitisha mwanga kutoka juu. Kuna matumbao mengi ya maumbo ya rangi tofauti. Baadhi yanaonekana kama miamba.

Mandhari pana na uzuri wa shamba la chai lenye majani mabichi yanayongaa yaliyopandwa kwa safu ndefu zinazoelekea upeo wa macho, majani ya chai yameonekana kua na afya na yamejaa yakifunika eneo kubwa la ardhi.

Mwanamke mzima moto amevaa sare kamili ya kuzima moto yenye lofia ya njano, koti jeupe na mistari ya njano inayong'aa na vifaa vya kuzimia mgongoni. Anaonekana akielekeza bomba la maji au povu kuelekea jengo ndogo.

Aina mbalimbali ya vyakula vyenye vinyuzinyuzi nyingi vilivyopangwa vizuri kuna matunda kama machungwa yaliyokatwa, sabibu, strawberia, kiwi, paipai na matunda ya saubu pia kuna mboga kama vile brokoli, karoti, tania, viazi tamu na viazi kawaida.

Darubini ya stereoscopic au labda darubini ya kutazama sabuli kwa pande mbili ikiwa imekwa juu ya meza nyeupe. Darubini hii ina sehemu mbili ya kuangalia na lensi za kutazama vitu, katika kuna sehemu ya nyuma ya meza kuna viti vingine.

Mlango wa kuingia wenye maandishi accident na emergencies enter , yaliotandikwa kwa herufi kubwa za blue . Jengo lenyewe lina kuta za mawe na sehemu za saruji zenye rangi ya beike juu ya mlango kuna balcon na nguzo za chuma.

Chumba ambacho ni maabara au kituo cha utafiti chenye vifaa mbalimbali vya sayansi, kuna friji mbili kubwa nyeupe ambazo huenda zinatumika kuhifadhi sampuli au kemikali, juu ya friji mbele kuna nembo nyekundu yenye neno bio-hazard .

Swichi mbili za zamani na zilizochakaa zikiwa zimewekwa moja juu ya nyingine zinaonekana kuwa chafu na zina kutu au madoa mengi juu yake, ikionyesha zimetumika kwa muda mrefu na labda hazijatunzwa vizuri. Mlango wa juu wa friji ya chini unaonekana kuwa wazi kidogo na kitu cheupe kimefungwa kwenye mpini wake.

Ndani ya maabara au kituo cha usafiri, kuna meza ndefu za kazi zenye sehemu ya juu nyeusi na kabati nyeupe chini yake. Juu ya meza kuna vifaa mbalimbali za maabara kama vile darubini, mashine ndogo ya kupima na nyaraka au kitabu.

Kifaa cha kukausha na kusafirisha vifaa vya kutumia mfuko wenye shinikizo mkubwa. Kifaa hiki kinafanana na jiko la kupikia kwa mfuko lakini ni kubwa na kina viashiria vya kupima shinikizo na swichi za kujibizi. Mwili wake umetengenezwa kwa chuma.

Ndani ya friji au jokofu ambayo limefunguliwa na ina mwanga wa ndani. Ndani ya friji kuna dawa au sampuli za kimatibabu zilizopangwa kwenye rafu na kwenye mlango wa friji. Rafu ya juu kuna visanduku vidogo vyeupe na chombo chenye umbo la figo.

Toroli ya chuma yenye magurudumu inayotumika hospitalini au kituo cha afya ikiwa imebeba vifaa mbalimbali vya matibabu. Juu ya toroli kubwa kuna chupa za dawa, vifaa vya dawa na labda vifaa vingine vidogo vya matibabu.

Meza au sehemu ya kazi labda katika mazingira ya hospitalini, kliniki au maaabara yenye vifaa vya matibabu kuna sanduku la wazi na kadibodi lililojazwa na sindano zilizofungashwa binafsi zikiwa zimeandikwa non toxic au non palonic .

Katika mazingira ya kliniki au ofisi ya daktari, inaonyesha daktari au mtaalamu wa afya akiwa amevalia koti jeupe akiandika kwenye fomu au rekodi ya mgonjwa. Mkono wake umeshika kalamu ya buluu. Juu ya meza kuna nyaraka mbalimbali.

Kifaa kikibwa cha matibabu ambacho kinaonekana kuwa mashine ya eksirei au kifaa kingine cha uchunguzi wa kimatibabu. Kifaa hiki ni cheupe na kina baadhi ya rangi ya bluu kwenye sehemu zake za chini. Kina sehemu inayofanana na mikono au kiingio kinachoweza kusongeshwa.

Kifaa cha matibabu kinachotumika kwa uchunguzi wa macho, ambacho mara nyingi hujulikana kama autorefractometer . Kifaa hicho kina sehemu ya kupumzisha kidevu na paji la uso kwa mgonjwa.

Kifaa kikubwa jeupe na chenye umbo la C au farasi kinachoonekana kua mashine ya kisasa ya matibabu kwengine mashine ya X-ray au CT Scan ya meno. Kifaa hicho kimeunganishwa kwenye nguzo ndefu.

Mtu mwenye rangi nyeusi ya ngozi, kidole gumba kimoja na kidole kingine kinaonekana vikishikilia kope ya juu ya jicho, labda ikivutwa kidogo juu ili kufungua jicho au kukagua kitu . Kope la juu lina kope ndefu na nyeusi.

Matangazo au kampeni inayohusu afya ya akili, bango ina sehemu kuu mbili pande pande wa kushoto wa bango kuna mwanaume aliyevaa koti la daktari na anaonekana kama amechoka au ana mawazo mengi akiwa ameshika kichwa chake. Juu yake kuna nembo ya wizara ya afya.

Mwanaume mweusi akiwa ameketi kwenye sofa ya rangi ya kijivu akionekana kuwa na mawazo au msongo wa mawazo. Mwanaume huyu ameketi kwenye sofa amevaa shati bluu lisilo na mikono mifupi na suruali ya jinisi ya bluu.

Mtu ambaye amechoka sana au amechoshwa na kazi ameinama kifudifudi juu ya meza yake ya kompyuta akiwa amelala juu ya kompyuta yake ndogo. Amevaa fulana ya manjano na suruali nyeusi na ameketi kwenye kiti cha ofisi cha bluu.

Dawa ya Panadol ambayo ni aina ya Paracetamol kuna katoni nne za Panadol zenye rangi ya bluu na nyekundu zikiwa zimewekwa kwa mpangilio na nembo ya Panadol imejitokeza wazi. Jina ya kampuni ipo. Kuna rundo la vidonge vyeupe vilivyo na umbo la duaradufu.

Mkono uliovalishwa glovu ya kijani kibichi ukiwa umeshikilia kichupa ya dawa pamoja na sindano kichupa chenyewe kina maandishi ya Tuberculosis Vaccine .

Ndani ya chumba kinachoonekana kama wodi ya hospitali labda wodi ya watoto wachanga ya mashine au kifaa cha matibabu kinachoonekana kama ikipita kwa watoto wachanga kikiwa kimewekwa kwenye fremu ya chuma.

Mwanamke anayeweza kuwa muuguzi au mhudumu wa afya akimpa chanjo mwanaume mkono. Mwanamke huyo amevaa nguo za kazi za bluu hafifu na ana nywele zilizosukwa rasta ndefu na amevaa barakoa nyeupe usoni na anashikilia sindano ndogo.

Mikono ya watu wawili wakishugulikia mtoto mchanga na mmoja anaonekana kumshika mtoto huku akimfunika kwa kitambaa chepesi cha manjano na blue huku mkono mwingine ukiweka kitu kidogo chenye rangi nyeupe karibu na mtoto.

Mtoto mchanga amelala chali akiwa amefunikwa na blanketi nyeupe, sehemu kubwa inaangazia bega la kushoto la mtoto ambapo kuna alama ndogo iliyoinuka inayofanana na kofu au kidonda kidogo kinachopona.

Tukio la chanjo au matibabu ya afya katika jamii labda katika nchi ya kiafrika. Kuna mwanamke aliyevaa sare ya blue na yenye michoro ya kiafrika, na amevaa barakoa nyeupe anaonekana akimpa mtoto mdogo dawa ya mdomo.

Mwanamke anayeweza kuwa mfanyakazi wa afya akimpa chanjo mtoto mdogo. Mwanamke huyo amevaa barakoa nyeupe, fulana ya mikono mirefu ya rangi zambarau, aproni ya rangi bluu yenye kamba za njano. Nywele zake zinaonekana kuwa na rasta ndefu.

Mwanamke labda mfanyikazi wa afya akimpa mtoto mchanga matone ya chanjo mdomoni, mwanamke huyu amevaa fulana ya njano na shati la pinki anaonekana akimshika mtoto kwa upole huku akimwekea matone mdomoni. Mtoto mchanga amevaa nguo nyekundu.

Wanafunzi wa shule wakionyesha mikono yao. Jambo ambalo linaweza kuwa ni sehemu ya hatua za kujikinga na magonjwa kama vile janga la korona. Mbele kuna msichana mwanafunzi amevaa sare ya shule ya kijani na manjano pamoja na barakoa akiosha mikono.

Mikono ya mtu akiosha mkono yake kwenye sinki la chuma. Mikono miwili imenyooshwa chini ya maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba la chuma. Mikono hii inaonekana kuwa ya mtu mzima na ana rangi ya kahawia iliyokolea.

Mwanaume mweusi anayeonekana kama bondia ana uso wenye jasho na michipuko midogo hasa karibu na jicho lake la kushoto. Jambo linalovutia zaidi ni uvimbe mkubwa na anaonekana wazi kwenye paji la uso wake.

Mikono ya bondia ya mtu anayefanya mazoezi ya dondi, mkono wa kulia wa mtu unaonekana ukiwa na majeraha au mchipuko yenye damu kidogo kwenye vifundo ya vidole ikinyesha hatari za kupiga.

Kifaa cha mazoezi cha gym au mashine ya kukunja mikono. Mashine hii ina rangi nyeusi kwa ujumla ikiwa na sehemu za chuma za pedi za rangi nyeusi . Ina sehemu ya kukalia na pedi ya kuwekea mikono, ambayo yote ni nyeusi.

Mguu wa mtu ambao unaonekana kuwa kuvimba na kubadilika rangi hasa karibu na kifundo cha mguu na upande wa chini wa kisigino. Kuna alama ya rangi ya zambarau iliyokolea au nyeusi ambayo inaashiria michipuko au damu iliyoganda.

Mwanaume mweusi akiwa amefunga mkono wake wa kulia na bendeji nyeupe anaonekana kuwa na majeraha au kupata matibabu. Mwanaume huyo ameonekana kutoka kiunoni kwenda juu. Ameketi na amevaa fulana ya buluu.

Mguu wa mtu pengine mguu wa kulia ukiwa umelala juu ya kitambaa cheupe kinachoonekana kama shuka au blanketi. Sehemu kubwa ya mguu huo hasa eneo la kifundo cha mguu, na sehemu ya juu ya mguu inaonekana kua na uvimbe, na mabadiliko ya rangi.

Neti ya mpira wa kikapu ikiwa imeninginia kwenye ukingo wake, neti una rangi tatu nyekundu nyeupe na buluu zikiwa zimepangwa kwa mistari. Ukingo umeshikiliwa na nguzo za chuma yenye rangi ya kijani iliyosimama wima.

Mikono miwili ya mtu aliyeweka juu ya sehemu nyeusi. Mikono yote miwili imefunguliwa kuonyesha viganja vya mikono. Mkono wa juu una saa ya fedha na mkono wa chini una bangili nyingi.

Mmea wa Loifera wenye majani marefu. Maneno yenye miiba bembeni baadhi ya majani yamekatwa au yameonyesha alama za uharibifu na rangi yake ni ya kijani kibichi.

Shamba lenye mimea mbalimbali likionekana kama bustani au eneo la asili lenye miti na vichaka. Katikati kuna mimea yenye majani membamba na marefu ya kijani kibichi ambayo inaweza kuwa rosemary au mimea mingine.

Mti mrefu wenye majani mengi ya kijani kibichi na matunda yasiyoiva yanayofanana na ndizi zinzazoshikana kwenye kikundi kimoja yakishikiliana juu ya mti. Inaonekana kama aina ya mmea wa ndizi ama mmea mwingine inayofanana nao.

Mmea wenye majani mengi labda mti mdogo au kichaka uliokua karibu na uzio wa mbao au miti iliyokatwa. Majani ya mmea huu wa kijani kibichi na mpango kwa uangalifu kwenye matawi baadhi ya majani yanaonekana kua na rangi ya kahawia.

Mmea wenye majani marefu na membamba yaliyo pangika kama manyoya. Mmea huu unaonekana kuwa akando ya ua ambao baadhi ya mazao yanaonekana kuwa yamebadilika rangi yake kwa sababu ya ukame au hali nyingine ya hewa.

Mimea michanga yenye majani mabichi yanayong'aa labda mti wa machungwa au mmea mwingine wa matunda uliopandwa kwenye shambani au bustani. Majani yanaonekana kuwa na afya na yamejaa. Nyuma ya mmea huu kuna mimea mingine mingi.

Mmea mrefu wenye majani marefu na membamba inayofanana na nyasi au miwa ikiwa imesimama mbele ya msitu mnene wa mimea mingine. Jani la mmea huu wa mbele lina rangi ya kijani kibichi na linaonekana kung'aa.

Mimea mirefu labda aina ya mti au kichaka ulio na majani yanayoonekana kukauka au kuchoka kidogo labda kutokana na ukosefu wa maji au jua kali. Rangi ya majani ni ya kijani iliyochanganyika na kahawia au njano.

Mmea mdogo wenye majani marefu na membamba ya kijani kibichi ambao huonekana kua mmea wa Rose Mary au mmea mwingine unaofanana nao, mmea umepandwa kwenye udongo wenye rangi ya kahawia.